Watu wamekaa kwenye viti wakisubiri kupata huduma za ofisi iliyoonyeshwa ambapo wameshikila makaratasi yao ili wapee hao wanao wahudumia kwenye ofisi.

Wanaume na wanawake waliovaa mawanda mekundu na meupe wanaonekana wakizungumza ambapo wanaume na wanamke kadhaa wanaonekana wamevaa miwani.

Wananchi walioshikilia bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wanaonekana kuwa wamefurahia na wengine wananyoosha mikono yao.

Majaji watatu wako mbele ya bendera ya Kenya iliyo na rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na ambaye aliye katikati ameshikilia Biblia kwenye mkono.

Mwanaume aliyevaa suti nyeusi na kofia nyeusi ako kwenye kaunta, anangojea kuhudumiwa na mwanaume aliyevaa shati nyeupe.

Wahudumu katika ofisi za Huduma Kenya wamevaa barakoa yenye rangi ya samawati na wamevaa nadhifu na nguo zao zina rangi ya nyekundu.

Rais wa nchi na naibu wake pamoja na jaji wakuu wamesimama katika foleni ili waweze kupigwa picha na nyuma yao kuna bendera ya taifa.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamevaa jezi zenye rangi ya kijani kibichi na wanaonekana wamefurahia wengine wakibeba firimbi na wengine wakisherehekea.

Wanachama waliovaa rangi ya samawati wanamsikiza mwanachama mmoja akiongea na amewekwa poster iliyoandikwa jina Kalonzo na kuna watu walioshikilia poster zilizo na jina ya Kalonzo.

Wanariadha wanne wanaokimbia, wamevaa viatu vya kuwawezesha kukimbia hadi mwisho. Nyuma yao kuna watu waliokaa kwenye viti wakiwaangalia.

Wanawake na wanaume wanaonekana wamekalia viti wakiwa kwenye foleni wakigonjea kuhudumiwa katika maeneo ya huduma na wengine wanaonekana wameshikilia makaratasi yao.

Mwanamke na mwanamume, wanasalimiana, ambapo wanaonekana wako na furaha na wamevaa miwani kwenye macho yao na wabunge wengine wamevaa nadhifu sana.

Wabunge na majaji waliovaa sare zao rasmi za kazi, wamesimama katika foleni ili waweze kupigwa picha vizuri na wamevaa kwa unadhifu.